Huu ni mmea wa ndizi ambao umekomaa, ukulima huu, ama biashara ya kulima, ama ukulima wa ndizi nia biashara ambayo inafaa kutiliwa maanani ili kuongeza chakula katika taifa letu la Kenya.

Huyu ni mkulima ambaye anakamua ngombe zake. Ukulima kama huu unafaa unaendeleza nchini kwani ukulima unaendeleza unahakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha nchini humu.

Huu ni ukulima ama ufugaji wa ng'ombe wa maziwa pia ufugaji wa ng'ombe wa kutoa nyama. Ukulima huu ama ufugaji wa ng'ombe ni ukulima bora kabisa ambao wafaa kuendelezwa katika taifa letu.

Haya ni mbegu ama mbegu za mahindi za kinyumbani ambazo zatumiwa katika kupanda wakati ule wa kupanda mahindi. Mimea kama haya ama mahindi haya ni sawa katika ukulima wetu.

Huku ni katika shamba la maziwa ama kwa mkulima anayechunga ng'ombe ama anayefanya ufugaji wa ng'ombe. Ufugaji wa ng'ombe unafaa kutitimizwa ama unafaa kuendelezwa nchini humu ili kuhakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha nchini humu.

Huu ni mmea wa ndizi ambao umekomaa. Mimea wa ndizi kama haya ama ukulima wa ndizi ni ukulima ambao unafaa kuzikilizwa ama unafaa kuendelezwa nchini humu.

Huyu ni mwanabiashara wa bodaboda ambaye anaonekana kuwa kusafirisha maziwa au mazao yake kutoka shambani. Ukulima ama ufugaji wa ng'ombe ni biashara ambayo inafaa kuendeleshwa katika taifa letu.

Hayo ni mandizi ambayo tayari yashatolewa shambani. Ukulima huu wa ndizi ni ukulima ambao serikali yetu ya Kenya unafaa kuhimiza wananchi kufanya ukulima huu wa ndizi, kwani unaongeza chakula katika taifa yetu la Kenya.

Huu ni ukulima ama ufugaji wa ng'ombe. Ukulima huu unafaa kutitimizwa ama kuendelezwa nchini humo kwani unasaidia katika kuongeza chakula nchini na ulipaji wa ushuru nchini humo.

Huu ni ukulima wa ndizi, ukulima ambao unafaa kutekelezwa ama inafaa kutimizwa katika taifa letu la Kenya, kwa ukulima huu inaimairisha taifa letu la kenya.

Huu ni katika shamba la mimea wa ndizi. Wakulima wote wanafaa kupalilia mandizi, kwani mmea huu huongeza chakula katika taifa letu.

Kwa muonekano mwenyewe kunaonekana kuwa kuna mkulima ambaye amekaa kando ya mahindi. Upaliliaji wa mahindi ni swala ambalo unafaa kutekelezwa nchini humu ili kuhakikisha kua kuna chakula cha kutosha kwa wananchi wote.

Haya ni mimea ya ndizi ambayo yako katika sokoni ,mimea haya ya ndizi ni ukulima ambayo wafaa kutekeleza ama wafaa Kutimizwa katika taifa letu la Kenya ili kupata chakula cha kutoa cha nchini humu.

Huu ni ukulima wa ndizi. Ukulima ambao unafaa kutekekezwa katika taifa letu kwani tunafanya taifa letu kuimarika vizuri kifedha na kuongezeka kwa chakula.

Huo ni ndizi ambao umeiva vizuri sana. Ukulima wa ndizi ama upaliliani wa ndizi, ni ukulima ambao unafaa kutekelezwa katikati nchi yetu, ili kuimarisha maisha yetu pia maisha ya taifa.

Huu ni mkulima ambaye anakamua ng'ombe zake. Ukulima ama ufungaji wa ng'ombe unafaa kuungwa mkono kwani linaendeleza taifa letu mbele kimaisha na katika kupata ama kulipa ushuru wetu.

Huu ni ukulima ama ufugaji wa ng'ombe. Ukulima huu ama ufugaji huu wa ng'ombe, na ni jambo ama ni swala ambalo unafaa kuendelezwa ama unafaa kusisitizwa katika taifa letu ili kuhakikisha kuwa chakula kimetosha nchini humu.

Huo ni mmea wa ndizi, ambao bado hujakomaa, biashara ama ukulima wa ndizi ni ukulima ambao wafaa kutekelezwa ili kuendeleza nchi yetu mbele na taifa lote kwa jumla.

Ukulima, ama ukulima huu wa mahindi, ni jambo ambalo unafaa kuungwa mkono na wananchi pia serikali yetu ya nchini humu. Kwani ukulima huu unahakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha nchini humu.

Huu ni mmea wa mahindi ulioshikwa na ugonjwa serikali yetu ya Kenya yafaa kukinga magonjwa ambayo yanashika mahindi ili kuwafaidi wakulima wote wa nchini humu na kuendeleza biashara ama ukulima wa mahindi.

Kwa mwonekano mwenyewe, yaonekana kuwa labda huyo ni mkulima, ambaye anakamua ng'ombe zake, ukulima huu ama ufuhaji huu wa ng'ombe ni biashara ambayo inafaa kutekelezwa ili kuimarisha nchini letu la Kenya.

Huu ni ufagaji wa ngombe ama ukulima wa kulisha ngombe, ukulima ambao unafaa kutekelezwa katika nchi yetu ya Kenya ili kuboresha maisha ya wananchi na maisha ya taifa yote.

Huu ni ukulima ama ufugaji wa ng'ombe. Biashara ama ukulima huu unafaa kuungwa mkono kwani unahakikisha kuwa kuna chakula cha kutosha mjini na mkulima huwa anafaidika kwani anapata nyama na mambo mengine kama mbolea.

Hapo ni katika chumba la cha kuhifadhi maziwa pale ambapo mkulima anapata kuuzia maziwa yao ili kuuzwa katika masoko mengine. Maeneo kama haya yanafaa kuongezwa nchini humu ili kusaidia mkulima kujikimu kimaisha.

Huyu ni ng'ombe ambaye analishwa na mkulima. Ufugaji wa ng'ombe ni ukulima ambao unafaa kutiliwa maanani nchini humu kwani ukulima huu unasaidia taifa letu katika kuendelea.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana kunyunyizia dawa kwenye ng'ombe ili kukinga madudu ama vidudu kama vile kupe na wadudu wengine.

Huu ni ufungaji wa ng'ombe ama ukulima ambao unaendelea nchini humo. Ukulima kama huu unafaa kuungwa mkono kwani unaendeleza ama unasaidia nchi katika kuongeza chakula nchini.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana kuuza mimea yake ya ndizi. Ukulima huu wa ndizi ni ukulima ambao unafaa kutekelezwa katika nchi yetu ili kuboresha taifa na kufanya ongezeko katika chakula.

Huu ni mkulima anayekamua ng'ombe zake. Ukulima huu ama ufungaji huu wa ng'ombe ni biashara ama ni jambo ambalo ni vyema kwani inafaa kuungwa mkono kuhakikisha kuwa kinaendelea vyema.

Huu ni shamba wa mimea, mimea ambayo yameonekana vizuri ni mmea wa ndizi miongoni mwa mimea mingine. Huu shamba lenyewe laonekana kuwa pande zingine imelimwa ama pande lingine limelimwa na pande lingine halijalimwa. Shamba yote yafaa kuandaliwa vyema.

Haya ni ndizi ambayo yameifaa vizuri sana mimea yenyewe yako kwenye shambani , shamba lenyewe linaonekana kuwa tu sawa ukulima wa ndizi ama ukulima wote ni ukulima sawa kabisa ambayo.

Hiyo ni lori ya kubeba maziwa ,kuna mwana bodaboda ambaye anaonekana kuwa ashafunga tayari maziwa ama anazifungulia ili kuweka kwenye lori. Huu ni ukulima ama ufungaji wa Ng'ombe ,biashara ambayo iko tu sawa.

Hilo ni gari la kubeba maziwa ama gari ambalo linanunua maziwa. Hapa kunaonekana kuna mteja ambaye, tayari anauza maziwa yake ama anauza mazao yake kutoka shambani.

Huu ni mwanabiashara ambaye ameshikilia ndizi ambao imeiva mno, yaonekana kuwa na furaha, labda furaha yenyewe yatokana na mazao yake kuiva ama kustawi mno. Mwanabiashara kuna ndizi zingine hapo chini.

Huo ni mmea wa ndizi ambao umemea kabisa na mkulima mwenyewe aonekana kuwa ameshikilia mmea huo wa ndizi akiwa na furaha. Ukulima wa ndizi wafaa kuendelezwa katika nchi yetu ya Kenya.

Watu wao waonekane kumwaga maziwa ili kuihifadhiwa ama ili wafanyie jambo ambalo twaita kwa Kisungu processing ili waweke kuwa pakiti ama packets ili wapate kuyauza. Na jambo hili laweza ama wafanya mkulima kuwa tajiri kwani mazao zake zauzwa poa.

Huu ni mmea wa ndizi ambao bado haujakomaa yaani yenyewe yaonyesha kuwa twafaa kufanya farming ama ukulima wa ndizi. Kwani yataleta pesa ama yafanya nchi yetu kuwa tajiri juu ya juu ya taxes ambao watokea juu ya ndizi.